Hapa naona maandishi, inayoonekana, ingine imefwatilia maandishi hiyo. kulingana na maandishi hiyo, kisha naona kuna miaka ya Desemba, Novemba, Desemba.

Hapa naona nyumba ya serikali. Naona viti vimepangwa hapo kulingana. Viti vimepangwa kwa orodha nzuri. Naona viti vimepangwa hapo. Naona kwa nyumba mzuri hapo ya imepakwa rangi ya kijani.